Hapa kuna mchezaji mmoja amejisajiliwa kujiunga na wenzake kwa timu moja ya Kenya inaitwa Ulinzi Stars . Huyu mchezaji, Slvaine, amenunuliwa na wako na mkufunzi wa Ulinzi Stars . Kumaanisha michezo ya Kenya imetawalika kwa hali ya juu na pesa inaweza tumika na kulipa wachezaji vizuri.

Hii ni picha naona wafuasi wa timu ya Gor Mahia hapa nchini Kenya, kuonyesha ishara ya kwamba wanasherehekea ubingwa utetezi la timu yao Gor Mahia. Wakielekea uwanjani hapa mjini Nairobi.

Hapa kuna sherehe, shangwe na vigelegele pia na nderemo. Wakati wa uchaguzi wakisherehekea ushindi. Hii ni wakati wa marehemu mheshimiwa Mwai Kibaki aliibuka ushindi katika uchaguzi kuu ya Kenya mwaka elfu mbili na saba.

Hapa naona kuna vitambulisho mingi zenye zimepangwa ambazo ziko tayari kuendelezwa kupeana wenyeji. Inaonekana ya kwamba hapa ni pahali pa kutengeneza vitambulisho hapa nchini.

Hapa ni mahali pa kukula kiapo naona mkuu wa sheria Martha Koome, amekula kiapo kutumikia wananchi ya Kenya kwa njia ya itakikana kulingana na katiba na sheria za Kenya.

Hapa kuna mama mmoja anaitwa Martha Koome. Martha Koome ndio mama anakaa mkuu wa sheria hapa nchini Kenya. Hapa inaonekana ya kwamba kulinda wananchi na kutii sheria na kanuni za Kenya.

Hapa naona mheshimiwa rais wa jamhuri wa Kenya daktari William Samoei Ruto pamoja na Martha Koome Mkuu wa sheria hapa nchini Kenya wakiwekewa ulinzi kuu sana.

Hapa ni mahali pa Kenya, wananchi wa Kenya wanahudumiwa kujisajili ama kujiandikisha kwa Mkenya ili wajiwe tayari kulingana na uchaguzi yenye inakuja. Hawa watu wanahudumiwa sana na maafisa wa IEBC.

Hapa ni Nairobi Post Office. Hapa Nairobi Post Office hapo mbele naona watu wameketi , wengine wanatembea. Naona pikipiki na zingine zimewekwa kando ya barabara . Pia naona magari zinapitapita kwa barabara. Nairobi Post General Office imewekwa kwa njia safi na inaonekana safi sana.

Hii ni kiwanja cha mchezo ya mpira ya kikapu. Naona wachezaji wanakimbilia mpira ya kikapu mmoja akibeba mpira kwa mkono kurushia mwenzake ili wapate kuendelea.

Hapa ni kituo ambacho linasaidia watu kupata vitambulisho ama wenye wanataka kujiandikisha kama wananchi wa kenya hapa wananchi husaidika sana na hawa wateja wenye wanamhudumia kwa hali ya usalama.

Hii ni nyumba ya banki . Hapa watu husaidika sana. Wengine wanakuja kutoa pesa, wengine wanakuja kufungua akaunti . Wengine pia wanakuja kuweka pesa kwa akaunti yao. Pia naona kuna hali ya usalama imewekwa na askari mmoja wa Kenya, kuhakikisha kila mtu ako salama.

Hapa ni mahali penye serikali walijenga kuhudumia watu wenye wako na mashinda mbalimbali kama wenye wanataka KRA, wenye wanataka NSSF, na wengine wenginezo, ili kuonyesha ya kwamba serikali anafanya zaidi juu chini ili wakenya wapate kuhudumiwa kote nchini.

Hapa ni kituo cha kuhudumia wananchi ya Kenya ili wasikuwe na shida tofauti tofauti ambayo wamekuwa nayo. Mahali kama hapa wananchi wakija wanapata usaidizi na kujiandikisha kama wakenya.

Hii ni nyumba moja kwa huduma center watu wanakuja kwa huduma center na shida mbalimbali na kisha badaye wanatoka kama mashida zao zimedhibitishwa na kuhakikisha ya kwamba kila mmoja ya wananchi ako sawa na mwenzake.

Hapa naona mashabiki wa timu ya Gor Mahia, wakishabikia timu yao ili wapate ushindi dhidi wa wenzao wakicheza, hii ina ishara ya kwamba watu wengi wa Kenya wanapenda michezo.

Kwa njia mwafaka kabisa na naona mashabiki wako uwanjani wakishabikia timu yao ili wapate ushindi. Hii inamaanisha ya kwamba watu wengi hupenda mpira ama mchezo ya kandanda hapa nchini Kenya.

Hapa naona kuna mchezo ingine tamu kinaendelea hapa. Hii mchezo ni mchezo ya mpira aina mpira ya pete na naona mashabiki wako wengi kushabikia timu yao ili kila timu atoke na ushindi.

Hawa ni kundi la wachezaji ya timu moja wanasheherekea wakiwa na furaha kwa hali ya juu kumanisha hawa wachezaji wanapenda sana kucheza ili wafurahishe washabiki wao.

Hapa ni Huduma centre , huduma centre ni pahali ambapo watu hupata huduma mbali mbali na hapa naona watu wawili mmoja akisaidia mwenzake kujisajili kama Mkenya.

Hii ni Huduma Center, Huduma Center ni pahali pa kuhudumia watu kutoka mbalimbali wakiwa na shida tofauti tofauti. Sasa naona watu wengine wamekuja kuhudumiwa kwa hili Huduma la Center la huku.

Hii ni nyumba ya huduma centre .Huduma centre watu hutoka sehemu mbalimbali na mashida tofauti tofauti na wanakuja kwa huduma centre ii wapate usaidizi ya kutosha kulingana na mashida zao.

Hili ni soko ndogo la mtu kando ya barabara huyu mtu naona amefurahi sana akipewa miavuli yenye imeandikwa mama miradi Millicent Omanga.

Hapa naona wachezaji kwa timu ya ulinzi, wakipiga picha wakiwa pamoja, watu karibu kumi na wawili, inamaanisha ya kwamba, serekali ya Kenya wameweka juu mikakati ya kuzingatia uchezaji hapa nchini, ili kila mchezaji apate haki yake kutokana na mchezo yake.

Hapa naona watu wengi sana wakifurahi sana. Ni kama hawa watu wengine wamepewa cheo na kupeana vyeti na wakurugenzi mbalimbali hapa nchini Kenya.

Hapa ni kiwanja cha michezo katika uwanja mmoja huku nchini Kenya. Hii inaonyesha ya kwamba hawa wachezaji wanatarajia kucheza na wenzao katika mpira ya kadada.

Hapa naona wachezaji wawili mwingine akivaa jazi ya rangi ya kijani kibichi mwenzake amevaa rangi ya jazi ya rangi ya nyeusi na amebeba mpira ,mpira ya kikapu mkononi.

Hapa ni Huduma center , Huduma center ni mahali ambapo watu hupata usaidizi kutoka mbalimbali na wenye wako na shida wanaeza kuja, na sasa naona wenye wanafanya kwa Huduma Center ndio wanajitayarisha kuhudumia wateja.

Hapa kuna watu wengi sana kutoka kwa chama cha Wiper hapa nchini Kenya ambalo kinara yao ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka mwenye alikua mwenye kiti wa chama cha wiper.

Hii ni nyumba ya kujiandikisha kukua ama kujisajili kuwa mkenya. Kwenye hili nyumba naona mheshimiwa honourable Raila Amollo Odinga akijisajili kuwa mkenya.

Hapa naona wachezaji wa mpira ya kikapu baada ya kuibuka ushindi na kuchukua taji la kinyanganyiro cha kombe la mpira wa kikapu. Hawa wachezaji wako na furaha sana kuumaanisha walitia bidii kabisa ili wachukue kombe hili.

Hii ni mahakamani, mahakamani ni pahali makesi ya watu husikizwa pia ni pahali ambapo mawakili hupatikana.

Hapa naona watu wawili wakuu katika serikali kuu ya Kenya. Mmoja ya hao wawili ni mheshimiwa rais wa jamhuri ya Kenya pamoja na mkuu wa sheria Martha Koome.

Kwa hili nyumba juu ya meza naona vyeti vingi sana ambazo zinakaa kama vitambulisho kumaanisha hii nyumba ni ya kuweka vitambulisho zenye zimekua tayari.

Hapa naona ni kiwanja cha mchezo ya mpira ya kandanda. Naona timu mbili zinagaragazana hapa, moja ni Gor Mahia ingine ni AFC Leopards. Mashabiki wamefura uwanja kuwashabikia timu yao kuonyesha ya kwamba watu wanapenda mpira hapa nchini.

Naona wachezaji wanasherehekea na furaha kabisa kuonyesha idara ishara ya kwamba hawa wachezaji wametumia mbinu yote kufunga bao na wamepata ushindi dhidi ya wenzao. Inamaanisha ya kwamba ujuzi wa mchezo wa hawa wachezaji iko juu sana.

Hapa kuna wachezaji wa club moja hapa nchini Kenya, hao wachezaji ni kama wanfanya mazoezi katika michezo ya kandanda, ni kama kwamba wanataka kumenyana na timu ingine kucheza nao kwa hiki kiwanja.

Hapa naona mashabiki ya timu ya Gor nchini Kenya. Timu ya Gor wakona mashabiki wengi kuliko timu yeyote hapa. Hao mashabiki wanaenda kusherehekea au kushabkia timu yao.

Naona msahabiki wa mpira wa kandanda wakishabikia timu yao ili wapate ushindi wengine wakivaa majezi imeandikwa kenya nikana kwamba hao ni shabiki wa timu ya Harambee Stars ya kitaifa ya kenya.

Hapa naona kuna wachezaji wawili wa kike, wa mpira cha kikapu. Hawa wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira mmoja akibeba mpira akienda kwa lango la wenzao kufunga mbao.

Hapa naona mashabiki wa timu moja wakikaa chini, wametulia sana na wako na furaha wakishabikia timu yao ili wapate ushindi dhidi ya timu ingine. Kuonyesha hapa pia watu wanapenda mpira ama mchezo.

Hii nii michezo ya kandanda katika hapa nchini kwa ligi kuu ya nchini Kenya. Kwenye hapa mchezo naona timu mbili waking'ang'ania watu wawili wanang'ang'ania mpira. Timu ya Gor na AFC Leopards.